Bango lenye ujumbe wa amani likimwongesha Recho Shebesh upande wa kulia wa bango kuna picha ya Moha Recho ambaye amesimama amavaa kauli refu ya rangi ya maroon au nyekundu iliyokolea.

Mandhari kutoka ndani ya kituo cha Huduma Centre nchini Kenya, ambapo raia wanapata huduma mbalimbali za kiserikali, kushoto kuna mwanaume mzee ameketi amevalia kofia nyeupe.

Tukio la muhimu wa kijamii, labda utoaji wa huduma kuna kundi la watu wakiwemo maafisa wa serikali na raia . Mwanaume mmoja aliyevaa shati jeupe na anatoa kitu kwa mwanamke aliyembeba mtoto mdogo.

Rundo kubwa la vitambulisho vya Kenya. Vitambulisho hivyo, vimepangwa kwa makundi na kufunga kwa kamba, kuashiria kuwa viko tayari kusambaza au vimekusanywa kwa madhumuni fulani.

Eneo la Huduma la kijamii labda kituo cha kujisajili wa kutika huduma za serikali au kampuni ya afya iliyowekwa chini ya hema kubwa nyeupe . Kuna watu wengi wamekusanyika.

Umati mkubwa wa mashabiki wa soka wafuasi wa timu wakiwa wamekusanyika kwenye uwanja wa michezo wakishangilia kwa shauku. Watu wengi wamekusanyika pamoja wengi wao wakiwa wameinua mikono yao juu.

Umati wa watu wakiwa kwenye viwanja vya michezo au mkutano mkubwa wengine wakiwa wamesimama kwenye sehemu za juu na wengine wakiwa chini wengi wao wamevaa nguo nyekundu na baadhi yao wameshika bendera ya Kenya.

Umati wa watu wakiwa wamekusanyika ambao inaonekana kwenye tukio la michezo au sherehe kwani wengi wamevalia nguo zinazoashiria uzalendo au ushabiki wa timu, mwanamke aliyekatikati amevalia jezi nyekundu .

Wanaume wawili mmoja akiwa rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na mwingine akionekana kuwa jaji mkuu wa zamani, Dr Willi Mtunga au afisa mwingine wa kisheria wa ngazi ya juu. Uhuru Kenyatta amevalia suti nyeusi.

Timu ya mpira wa miguu inayojumuisha wachezaji tisa wakiwa wamekusanyika katikati ya uwanjawa mpira wenye nyasi, wakiwa wamekumbatiana au kushikana mabega katika mduara.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za rangi ya kijani na nyeupe, zikifanana na sare za timu ya soka ya Manchester City. Mwanaume mmoja katikati amevaa sare nyeupe.

Huduma center ambapo kuna mwanaume aliyevaa shati jeupe na kola nyekundu akiwa ameketi nyuma ya meza ya huduma na kompyuta akimuhudumia mwanamke aliyeketi mbele yake mwanaume huyo anatabasamu usoni.

Umati mkubwa wa watu wengi wakiwemo wanaume na wanawake, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za buluu na kofia za buluu zikiwa zimeandikwa maandishi. Watu wengi ambao wameinua mikono yao juu.

Jukwa la kusaini mikataba likihusisha watu wanne, wakiwemo wanaume watatu na mwanamke moja watu wao wako mezani wakiwa amesimama na kuketi wakisaini ati.

Eneo la nje lililotengwa kwa ajili ya huduma za umma labda kituo cha mda, huduma ya karibu na mwananchi katikati kuna meza ya mbao ambayo imebeba kompyuta ndogo na nyaraka kadhaa.

Mchezo wa mpila wa miguu uwanjani mchezaji mmoja ambaye yuko kati kati amefalia chesi ya blue na mistari nyeupe, yenye namba ishirini na nne anaonekana akitibithi mpira, kwa mguu wake wa kulia.

Mchezo wa soka unaoendelea unaonekana kupigwa kwenye uwanja wenye nyasi na watazamaji wakiwa wamefulika kwenye mjukua. Wachezaji wengi wapo uwanjani wakiwa wamevalia jezi.

Tangazo rasmi la siku ya majadiliano ya mahakama yenye kichwa the judiciary dialogue day . Rangi kuu za pango ni njano iliyokolea na kahawia iliyokolea pamoja na maandishi meusi na meupe .

Kundi kubwa la watu wa Kenya wakiwa wamekusanyika katika eneo fulani, labda uwanjani kwenye tamasha au tukio la kijamii. Wengi wao wanaonekana wakiwa na ari na shauku. Baadhi ya mambo yanaonekana wazi ni bendera ya Kenya.

Kituo cha Huduma Kenya ambacho ni sehemu muhimu ya utoaji huduma za serikali. Kuna kaunta kadhaa za huduma, kila moja ikiwa na nambari na huduma maalum inayotolewa. Kwa mfano, 'Police Clearance Certificate,' ambayo kila kaunta ina maafisa wanaohudumia wananchi.

Kundi la maafisa au wataalamu wa sheria, labda majaji, mawakili au viongozi wa serikali. Wakiwa wamesimama kwenye jukwaa lenye zulia jekundu. Tukio hili, linaonekana kuwa rasmi, labda sherehe ya uzinduzi wa kitabu.

Wachezaji wawili wa soka wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji aliye mbele kabisa upande wa kulia amevalia jezi nyekundu na nyeusi iliyo na milia, kaptula nyeusi na soksi nyekundu.

Kikundi cha wachezaji wa raga, wakiwa wamevalia jezi nyekundu na nyeupe, zenye mistari wakisherehekea ushindi. Wana furaha wakitabasamu na kuinua mikono yao juu. Mchezaji mmoja katikati ameshikilia kombe kubwa.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwania mpira uwanjani mchezaji mmoja amevalia jezi nyeupe na kifupi cheupe huku mwingine amevalia jezi nyekundu na kifupi chekundu mchezaji wa jezi nyeupe anaonekana akimzidi mwenzake na mpira ukiwa miguuni mwake.

Kundi la watu wakishangilia na kusherehekea katika tukio la nje labda gwarinde mukutano au mechi ya michezo rangi kuu zinazoonekana ni kijani na nyeupe ikionyesha kuwa wengi, wa watu hao ni mashabiki.

Kundi la mashabiki wa mpira wa mguu, wakishangilia na kuonyesha ushiriki wao katika tukio, watu wengi katika picha ambao ni wanaume na wanawake wengi wao wakiwa vijana.

Umati wa watu wakiwa kwenye mkutano wa kisiasa au maandamano nchini Kenya, wakishangilia na kuunga mkono chama cha siasa. Watu wengi wamekusanyika pamoja, wengi wao, wakiwa vijana. Wamevalia kofia.

Tukio la mchezo wa soka ambapo wachezaji kadhaa wanachuana kuupiga mpira vichwa. Kuna wachezaji wanne wakiwa wamekusanyika karibu na mpira. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyekundu; namba kumi na sita anaonekana akiruka juu kuupiga mpira kichwa.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevalia suti, wakiwa wamekusanyika karibu na mimbari. Tukio linaonekana kuwa la kisasa au la humu. Kuna mimbari ya kahawia iliyoandikwa ODM.

Kundi la maafisa wa serikali labda wakitoa taarifa kwa umma wakiwa wamesimama kwa jengo linaloonekana kuwa la kiofisi au la mahakama . Kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa Martha koome akihutubia mbele ya kipaza sauti kilicho na nembo ya office of the chief justice judiciary .

Kituo cha huduma za umma, kinachoonekana kuwa cha kisasa na kilichopangwa vizuri. Kutokana na mabango na nembo zinazoonekana, hili linaweza kuwa ni kituo cha huduma centre. Baadhi ya mambo muhimu yanaonekana.

Shimo la taka lililpfurika na uchafu kando ya barabara, uchafu huu unajumuisha chupa za plastiki, mifuko, nguo na takataka nyingine nyingi zilizorundikana, kando ya shimo hilo kuna ukuta mfupi.

Watu wawili wanaume wakiketi mbele ya kompyuta kwenye counter ya kituo ya huduma center .Kuna wanaume wawili wanaokabidhiana. Mnanaume upande wa kushoto amevalia suti ya buluu iliyokorea.

Kundi kubwa la mashabiki wa kenya wakiwa wamekusanyika kwenye jukwaa yakuka kwenye uwanja wakishangilia kwa shauku. Wengi wao wamevaa zenye rangi ya bendera ya Kenya.

Timu ya mpira wa kikapu ya wanaume wakisherehekea ushindi wakiwa wamekusanyika, na kuinua kombe kubwa la dhahabu angani, wachezaji wengi wamevalia sare za bluu zenye namba na majina kama KPI PC.

Watu ndani ya jengo la huduma centre nchini kenya ambalo nikituo cha huduma za serikali. Kuna mwanamme mmoja amevalia shati jeupe lenye mikono mirefu na mikufu nyiekundu akiongea na mtu mwingine.

Mashine kubwa ya ujenzi aina ya tingatinga ya rangi ya bluu na manjano yenye chapa ya Hyundai, tinga tinga hilo limeegeshwa kwenye eneo la ujenzi ambapo kuna udongo uliopandwa na mabomba makubwa ya saruji ya mviringo.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa watu wazima wameketi kwenye viti vya uwanja wa michezo au eneo la wazi yenye majukwaa ya kuketi kibao mbele cha picha kiko cha mwanaume wa tatu alioketi mbele.

Timu ya wasichana ya mpira wa miguu waliovalia sare za kijani kimbichi na nyeupe wakiwa wamesimama na kukaa kwenye uwanja wenye nyasi. Wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa mazoezi au uwanja wa kuchezea mpira.

Ofisi ya huduma kwa wateja labda ya serikali au shirika la umma. Kutokana na pambo lililoandikwa NSSF service na kauli mbiu ya huduma bora NSSF inasimamia national society security fund .

Ndani ya ofisi inaonyesha watu watatu wakifanya shughuli fulani labda zinazohusiana na usajili au utambulisho. Upande wa kushoto kuna mwanaume amevaa suti ya buluu ameinama akitumia kifaa cha kielektloniki.

Timu ya wanawake ya mpira wa mikono unaofanana na huo wakiwa wamekusanyika katikati ya uwanja. Wanawake wote wamevalia sare za bluu zenye namba tofauti mgongoni na fulana zenye mikono mifupi .

Nembo ya chama cha kisiasa cha Jubilee, nembo hiyo ina rangi nyekundu na nyeusi, juu kabisa kuna duara nyekundu na ndani yake kuna sirioti nyeusi ya jiwa akiwa amebeba tawi.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika nje chini ya mti wakionekana kushiriki katika shughulli fulani inayohusisha kujaza fomu, mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha buluu akijaza fomu kwenye meza ya mbao.

Eneo la huduma kwa watoto labda katika kituo cha Huduma Centre nchini Kenya kutokana na mapango yanayoonekana yenye nembo na jina la Huduma Kenya, kuna wahudumu kadhaa wamekaa kwenye counter ndefu.

Umati mkubwa wa watu wengi wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi kama vile uwanja au mkutano wa hadhari, rangi ya kijani kibichi inaonekana kutawala ikionyesha uwezekano wa kuwa mkutano wa kisiasa.

Kundi la watu wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama eneo la kusubiri. Katika upande wa kulia mwanamke mmoja aliyevaa sare nyeusi na shati jeupe ndani akiwa na nywele zilizoshukwa anasimama akiongea na mtu fulani.

Kundi la wanaume wote wakiwa wamevaa barakoa wamesima nje ya jengo lenye rangi ya njano, Juu ya jengo kuna bango kubwa lenye maandishi meusi yanayosomeka Immigration services control office .

Mwanamke wa kiafrika akiwa mbele ana nywele nyeusi zilizotengenezwa na amevaa shati jekundu lenye, michoro mieusi. Ana pete kwenye kidole chake, cha shahada na bangili ya rangi ya masai.

Tukio la lasmi la kishelia au kiistoria likiwausisha fiongosi muimu, watu watatu wamesimama mbele ya pendela za Kenya na nembo ya chamuuli ya kenya.

Sherehe ya kuapisha labda rais ikionekana ikiashiria kitabu kinachoonekana kama bibilia. Huku katikati ya jukwaa amesimama mbele ya kipasa sauti na nambari iliyo na nembo ya the supreme court judiciary public of Kenya .

Kundi la watu sita, wanaume watano na mwanamke mmoja wamesimama mbele ya jengo ambalo linaonekana kuwa jengo la kisheriq au la serikali labda mahakama, mwanamke aliye katikati amevalia suti ya bulu.

Watu watatu katika mazingira ya ofisi au kituo cha huduma inaonekana kama wanafanya shughuli inayohusisha teknolojia labda usajili au uzidikizaji wa taarifa.

Mwanamke ambaye ni kiongozi akizungumza mbele ya hadhira. Ana nywele fupi zenye rasta au kusuka. Amevaa miwani na anatabasamu kubwa, akionyesha meno yake.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa Wakenya wakishangilia kwa shauku kwenye tukio la hadhara labda mchezo wa michezo. Katika sehemu ya mbele watu kadhaa wanashikilia bango kubwa.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanaume wakionyesha furaha na msisimko, inaonekana kama wako kwenye tukio la michezo au mkusanyiko wa kijamii, mbele kuna mwanaume wanne wakitabasamu na kuashiria kwa vidole kuelekea kamera.

Jengo la mahakama ya juu ambalo lina nguzo kubwa mbele yake. Juu ya nguzo hizo kuna maandishi yanayosomeka The Supreme Court of Kenya . Juu kulia kuna nembo yenye maandishi SCC Online Blog .

Ndani ya ofisi au kituo cha huduma inaonekana kuwa ni vituo cha huduma Kenya kutokana na nembo inayoonekana ukjtani, kuna kundi la wanaume kadhaa wakiwa wamevalia suti, wengine wakiwa na tai nyekundu.

Uumaki mkubwa wa watu wakishangilia kwenye uwanja wa michezo labda uwanja wa radha. Watu wengi wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya yaani nyekundu, nyeusi na kichani. Jambo linaloashiria kuwa wanashabiki timu ya taifa ya Kenya.

Mwanaume aliyevaa suti ya buluu, shati jeupe na tai ya njano akiwa amesimama nyuma ya kinara cha hotuba, kinara hicho kina nembo ya Republic of Kenya, mwanaume huyu ana miwani.

Mazingira ya kituo cha huduma labda Huduma centre nchini Kenya labda kutokana sare za wafanyikazi na nembo zinazoonekana. Kuna watu kadhaa wakiwa kazini na wateja. Upande wakulia, kuna wanaume wawili wakiwa wamesimama wakihojiana.

Mwanaume mmoja, aliyevaa fulana ya machungwa na kofia nyeusi. Amesimama na mikono yake imeinuliwa juu, akionyesha furaha ya kushangilia. Kando yake, kuna mwanaume mwingine aliyevaa fulana nyekundu.

Shughuli nyingi ndani ya kituo cha huduma kinachoonekana kuwa Huduma Centre au ofisi ya umma, kutokana na maandishi Huduma Centre yanayoonekana juu kulia. Kuna wanaume wawili wamevaa suti na mashati meupe.

Jopo la majaji wakiwa katika chumba cha mahakama au ukumbi wa ushauri. Wameketi nyuma ya meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe. Kuna jaji mmoja, mwanamke anayeonekana kuwa jaji mkuu.

Eneo la Huduma Center likiwa na information desk kubwa nyeupe yenye maandishi ya kijani na nembo ya Huduma Kenya, eneo hili linaonekana kuwa bado linaendelea kukamilishwa au limefunguliwa hivi karibuni.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu na makocha wao wakisherekea kwa furaha kubwa uwanjani, wengi wa wachezaji wamevaa jersey za rangi nyeusi na namba za rangi ya chungwa au dhahabu.

Chumba cha mapokezi cha huduma za umma chenye kaunta kubwa nyeupe, Iliyoandikwa INFORMATION DESK , Kwa herufi kubwa za kijani. Kwenye kaunta hiyo kuna pia nembo ya Huduma Kenya Service Excellence.

Eneo la ndani labda ukumbi wa michezo au ukumbi mkubwa wa sherehe ambapo shughuli ya usajili au kucheza kamari inafanyika. Kuna watu wawili wakuu kwenye picha wakiingiliana kwenye meza nyeupe.

Tukio la rasmi ambapo mwanamke anaonekana kama afisa wa serikali kutokana na vazi lake la joho jeusi na shingo nyeupe. Anampatia mwanaume anayetabasamu ambaye anayefanana na William Ruto. Hati au kitabu kilicho ndani ya jalada jekundu.

Watu wawili wakifanya wakifanya mwingiliano kwenye kaunta, labda katika ofisi ya huduma kwa wateja. Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu zilizo sokotwa ameketi kwenye kiti chekundu akimwangalia mfanyikazi alie keti nyuma ya kaunta.

Ofisi ya Huduma Centre nchini Kenya, kutokana na bango lenye nembo ya Huduma na neno Kenya. Inaonekana kwa umbali. Katika sehemu ya mbele, kuna dawati la huduma ambapo mteja ambaye anaoneka kuwa mwanamke ameketi.

Kundi la watu wengi, wao wakiwa vijana wakikusanyika pamoja. Inaonekana kama tukio la umma, labda tamasha, kutokana na baadhi ya watu kuvaa fulana zinazoashiria Kenya.

Sehemu ya ndani ya ofisi au kituo cha huduma kinachoonekana kuwa cha HUduma Kenya kuna kisigeu kikubwa chenye paneli zakioona paneli za rangi nyekundu na kijani.

Kituo cha Huduma Center ambapo wanainchi wanapata huduma mbalimbali mbali za serikali. Eneo linaonekana kuwa lenye shuguli mingi na limepampwa vizuri. Wafanyi kazi wa Huduma wengi wao wamevalia sare nyeupe.

Mwanaume akisaini ati au fomu muhimu mezani. Ameketi kwenye kiti cha bluu na amevaa shati la rangi ya kijani kibichi. Anaonekana akizingatia sana anachoandika huku kalamu yake ikiwa juu ya karatasi.

Watu kathaa wakiwa ndani ya chumba cha mkutano, wawili kati yao wako mbele na wanapeana mikono huku wakitabasamu, mwanaume aliye kushoto amevaa shati jeupe lenye vitone vidogo, mwanamke alie kulia amefaa kauni.

Wanawake kadhaa wakiwa kwenye meza yenye karatasi na vifaa vya ofisi. Mwanamke mmoja aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi ameketi kwenye meza anaonekana akishughulikia nyaraka ana miwani na ana tabasamu usoni.

Watu watatu wakiwa wamevalia nguo nyekundu na kofia nyekundu, wakiwa katika kundi la watu wengine wengi waliovalia vivyo hivyo, wakionyesha kuwa ni mkusanyiko wa kisiasa.

Ndani ya chumba cha mahakama inayoonyesha kundi la majaji, wakiwa wamevalia majoho meusi rasmi. Wamesimama nyuma ya dawati refu la mbao, kuna karatasi na vitabu.

Tukio rasmi la muhimu labda sherehe ya kuapishwa au kutia saini mkataba kuna kundi la wanaume ambao wamevalia vazi rasmi la mahakama au kisheria.

Kwenye sherehe ya kuapisha , inayoonyesha William Samoei Ruto akila kiapo cha uraisi, yuko amesimama mbele ya meza ya kifahari, yenye nakisi za dhahabu akiwa ameshika kitabu kinacho onekana, kua Bibilia.

Chumba chenye nafasi kubwa na wazi ambacho kinaonekana kuwa eneo la huduma kwa wateja, au ofisi ya serikali kuna viti vingi vya methali vilivyopangwa kwa safu, na watu wengi wameketi wakisubiri.

Timu ya soka ikiwa uwanjani, wakiwa wamesimama mbele ya mashabiki wao. Inaonekana kama wamecheza mchezo, au wanajiandaa kwa ajili ya mchezo. Wachezaji hao wamevalia jezi la rangi ya njano na kaptula nyeusi.

Kundi la wachezaji wanane ambao wanaonekana wazi wote wakiwa wamevalia sare kamili za michezo zenye rangi nyekundu baadhi ya jezi zao zina maandishi KDF yanayoashiria kuwa wanaweza kuwa timu inayohusiana na jeshi la Kenya.

Mwanaume mmoja ambaye ni mwanasheria, akiwa amevalia joho jeusi la mawakili na wivi nyeupe. Ameshika kitabu cha kijani kibichi mkononi mwake na anazungumza mbele ya kinara.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa ofisini. Mwanaume aliye mbele amevalia suti ya bluu nyeusi na tai ya dhahabu anainama na anaonekana akishughulikia kifaa kilichowekwa kwenye tripod .

Mchezo wa soka unaoendelea kwenye uwanja wenye nyasi huku wachezaji wakiwa wamevaa jezi za timu tofauti. Wachezaji hawa ambao wamevaa jezi za kijani kibichi na kaptura yeusi au kijani.

Mtu ameketi kwenye kiti akiwa amevaa suti la buluu na suruali ya jinisi ya buluu iliyokolea. Mikononi mwake ameshikilia karatasi kadhaa ikiwemo risiti nyeupe inayoonekana wazi. Risiti hio ina maandishi Kenya national Museums .

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu kwenye uwanja wa michezo. Wanaume watano wanaonekana wazi, wanne kati yao wakiwa wamesimama kwenye sehemu ya chini ya jukwaa ya watazamaji.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa mazoezini au wakipasa misuli, kabla ya mchezo, wachezaji wengi wamevalia sare za buluu na nyeupe, huku wengine wakiwa wamevalia fulana za mazoezini za rangi ya kijani .

Wachezaji watimu ya mpira wa mguu wakiwa uwanjani, wachezaji hao wote wamevaa jersey za rangi ya manajano yenye michoro ya kahawia na kaptura za rangi ya manjano, wengi wao wanaonekana wakikimbia.

Kundi la wanawake na msichana mdogo wakiwa wameketi kwenye viti vya kungojea, wengine katika eneo la mapokezi au ofisi, mwanaume moja mwenye upara ambaye mgongo wake unaonekana ameketi mbele yao.

Muhundo wa koragi ambalo lonaonyesha shuguli mbalimbali zinazohusiana na idhara ya mahakama ya Kenya. Katika maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Nairobi, rangi kuu ya pango ni nyeupe, kahawia .

Kundi la wanaume wakiwa ndani ya ofisi au kituo cha huduma, pengine wakihudhiria uzinduzi ya mfumo mpya. Upande wa kushoto, kuna mwanaume aliyevaa suti ya kijivu na shati ya pinki.

Pasipoti ambayo ina rangi ya samawati iliyokolea sana karibu nyeusi na ina nembo ya taifa ya Kenya pamoja na maneno republic of Kenya na pasipoti yaliandikwa kwa herufi za dhahabu. Pasipoti ya pili ina rangi ya samawati nyepesi.